Wanawake wawili wa timu tofauti wanacheza mcheo wa mpira wa vikapu. Mwanamke mmoja anaonekana akikinga mwingine ili asiweze kwenda kuingiza mpira huo kwenye kikapu na aweze kumshinda.

Mwanamke amevaa shati na pia kubeba kitambaa iliyoandikwa Bandari F.C, ambayo ni timu ya kandanda iliyo Kenya. Kwa kweli, anaonekana kuwa mfuasi mkuu wa timu hiyo ya kandanda.

Wanawake kwa wanaume wamejitokeza kwa wingi ili kuweza kusaidika na serikali yao. Wote wamebeba fomu na wanaandika majina zao kwenye kitabu cha aliyetumwa na serikali.

Wanaume kwa wanawake wamejitokeza kwa wingi ili kuweza kupata msaada kutoka serikali. Wote wamebeba fomu na wanaziandika majina zao kwenye kitabu cha aliyetumwa na serikali.